Kituo cha umeme kilichopo karibu na bwawa linaotumika kwa uzalishaji huo umeme, ikiwa na mashine za kisasa zinazoratibu mgao wa umeme kwa maeneo mbalimbali, miundombinu yake imepangwa kwa uangalifu ili kuhakikisha usambazaji wa umeme wa uhakika na salama, kwa matumizi ya jamii na viwandani.

Kiwanda kidogo cha usambazaji wa umeme kikiwa na mashine za kisasa zinazoratibu mgao wa umeme kwa maeneo mbalimbali; miundombinu yake imepangwa kwa uangalifu ili kuhakikisha usambazaji wa umeme wa uhakika na salama kwa matumizi ya jamii na viwanda vidogovidogo.

Nguzo za umeme za zege zime beba mashine ndogo inayo saidia kupoza na kusambaza umeme katika maeneo mbalimbali kwa uangalifu. Mfumo huu mzima umejengwa kwa uimara wa hali ya juu kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa wakazi wa eneo hili.

Nguzo kubwa na imara za chuma, zimebeba waya wa umeme uliounganishwa kwa ustadi mkubwa hadi kwenye vifaa mbalimbali vya kusambazia umeme, mfumo huu mzima, umejengwa kwa uimara wa hali ya juu ,kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa wakazi wa eneo hilio.

Nguzo ya umeme ikiwa amesimama imara imebeba waya wa umeme uliounganisha kwa ustadi mkubwa hadi kwenye nguzo nyingine, mfumo huu mzima umejenga kwa uimara wa hali ya juu kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa wakazi wa eneo hili.

Kiwanda kikubwa cha usambazaji wa umeme kikiwa na mashine za kisasa zinazoratibu mgao wa umeme kwa maeneo mbalimbali, miundombinu yake imepangwa kwa uangalifu ili kuhakikisha usambazaji wa umeme wa uhakika na salama kwa matumizi ya jamii na viwanda vidogo.

Kiwanda kidogo cha usambazaji wa umeme kikiwa na mashine za kisasa, zinazoratibu uwepo wa umeme katika maeneo mbalimbali, miundo mbinu yake imepangwa kwa uangalifu ili kuhakikisha usambazaji wa umeme ulio salama na matumizi ya jamii na viwanda vidogo.

Kiwanda kikubwa cha usambazaji wa umeme kikiwa na mashine za kisasa zinazoratibu mgao wa umeme kwa maeneo mbalimbali. Miundo mbinu yake imepangwa kwa uangalifu ili kuhakikisha usambazaji wa umeme wa uhakika na salama kwa matumizi ya jamii na viwanda vidogo.

Nguzo moja ya umeme imesimama imara, ikiwa imebeba waya wa umeme iliyounganishwa kwa ustadi na kupelekwa sehemu mbalimbali, mfumo huu mzima umejengwa kwa uimara wa hali ya juu, kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa wakazi wa eneo hilo.

Kituo kikubwa cha usambazaji wa umeme kikiwa na mashine za kisasa zinazoratibu mgawo wa umeme kwa maeneo mbalimbali, miundombinu yake imepangwa kwa uangalifu ili kuhakikisha usambazaji wa umeme wa uhakika na salama kwa matumizi ya jamii na viwanda vidogo.

Mfumo wa waya ikiwa imetengenezwa kwa chuma, imebeba waya nene zilizounganishwa kwa mfumo mkubwa hadi kwenye vifaa mbalimbali vya kusambazia ambavyo vimesimikwa kwa uangalifu na usalama. Mfumo huu mzima umejengwa kwa uimara wa hali ya juu, kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa wakazi wa eneo hili."

Kituo kidogo cha usambazaji wa umeme, kikiwa na mashine za kisasa zinazoratibu mgawo wa umeme kwa maeneo mbalimbali, miundombinu yake imapangwa kwa uangalifu ili kuhakikisha usambazaji wa umeme wa uhakika na salama, kwa matumizi ya jamii na viwanda vidogo.

Alama ya barabarani ya kivuko cha wapita kwa miguu ipo pembezoni mwa barabara, ikionyesha tahadhari kwa madereva kupunguza mwendo na kuwapa kipaumbele waenda kwa miguu, hii ni sehemu muhimu ya usalama barabarani hasa katika maeneo ya shule hospitali au vituo vya magari.

Alama ya barabarani yakivuko cha watembea kwa miguu, limechorwa kwa rangi angavu pembeni ya barabara ili kiwaonya madereva. Pembeni yake taa ya barabarani yenye rangi nyekundu ikizuia magari kupita ili kuruhusu watembea kwa miguu kuvukwa kwa usalama.

Mafundi wakiwa pembeni na gari kubwa la kisasa litumikalo kutengeneza miundombinu, huku barabara ikiwa inaendelea kujengwa kwa kiwango cha lami wakifanya kazi kwa bidii ili kuboresha miundombinu na kurahisisha usafirishaji, jambo litakalosaidia uchumi na maendeleo ya jamii.

Mafundi wakiwa kazini na magari ya kujengea barabara, huku barabara ikiwa inaendelea kujengwa kwa kiwango cha lami, wakifanya kazi kwa bidii ili kuboresha miundombinu na kurahisisha usafirishaji, jambo linalosaidia uchumi na maendeleo ya jamii.

Watu wawili wanatembea kando kando ya barabara inayopita chini ya daraja kubwa la zee, huku magari yakiwa yanapita pembeni ya ukuta wa daraja uliyochakaa na kupakwa rangi ya njano, eneo hili linadhihirisha sehemu ya miundo mbinu ya juu Inayoruhusu magari na watu kupita salama upande wa chini na kuokoa foleni.

Gari likiendelea na kazi ya kujenga barabara pembezoni mwa mtaa mzuri ulipandwa maua mzuri yenye kuvutia, huku watu wakifrahi wakitembea kuona barabara hii, jambo hili linasaaidia uchumi na maendeleo ya jamii.

Chombo kikubwa cha kutupia uchafu kilichotengenezwa kwa plastiki ngumu nyeusi, kikiwa na mfuniko mweupe. Hutumika nje ya nyumba au ofisi kuweka taka kubwa kabla ya kuzitupa kwenye maeneo makubwa ya kuhifadhia taka hizo.

Taka zilizowekwa kwenye mifuko mbalimbali, zimepangwa tayari kusubiri kubebwa na kupelekwa kutupwa katika maeneo rasmi ya kutupia taka, kwa usalama wa mazingira, afya ya jamii na kuepusha uchafuzi wa hali ya hewa kwa ajili ya afya nzima ya jamii.

Katika eneo la Hospitali, kuna mapipa yenye rangi tofautitofauti magumu yenye utafiti ngumu na ndoo ndogo, zinazotumika kwa ajili ya kutupa uchafu mdogo mdogo, kabla ya kusafirisha na kupelekwa katika sehemu maalumu za kutupa taka.

Pembeni ya ukuta mweusi, kuna mapipa mawili ya rangi ya bluu yaliyotengenezwa kwa plastiki ngumu ykiwa na mifuniko. Yamepangwa kwa ajili ya kutupia uchafu mkubwa na mdogo maeneo mbalimbali ya mtaani, baada ya hapa yatachukuliwa na kupelekwa katika sehemu rasmi za kutupia taka.

Katika eneo kubwa sana rasmi la kutupia taka lijulikanalo kama dampo, gari kubwa la bluu limeleta taka, huku wengine wakizishusha na kuzichambua. Taswira hii inaakisi changamoto na juhudi katika usimamizi wa taka katika maeneo mbalimbali hasa yale ya mjini.

Uchafu umetupwa hovyo pembeni ya ukuta katika sehemu isiyohurusiwa, hali inayoashiria uzembe wa usimamizi wa taka, na hatari kwa afya na mazingira ya watu wanaoishi karibu, ikihitaji hatua za haraka kurekebisha hali hiyo.

Wafanyakazi waliovaa nguo za kujikinga ,wanasafisha sakafu kwa kusugua kwa nguvu huku mmoja wao akimwagia maji. Wanafanya kazi ya kusafisha taka kwa kuzingatia usalama na usafi wa mazingira ya afya kwa jamii nzima.

Gari kubwa la taka limesimama barabarani, huku wafanyakazi wawili wakiwa wanapakia mabaki ya taka ndani ya gari hili, tukio hili linaakisi juhudi za usafi wa mazingira na ukusanyaji wa taka, katika mfumo rasmi wa usimamizi wa taka maeneo ya mjini.

Kundi kubwa la wafanyakazi wakiwa wamevalia nguo maalumu za kujikinga, wanazoa taka ngumu kutoka ardhini na kuzipakia kwenye gari kubwa la kusafirishia taka. Zoezi hili linaakisi juhudi za usimamizi wa taka kwa kuhakikisha mazingira yanabaki safi na salama kwa afya ya jamii.

Mfanyakazi wa jinsia ya kike, akiwa amevalia nguo za kujikinga na kofia ngumu, anazoa taka ngumu kutoka ardhini na kuzipakia kwenye gari kubwa la kusafirishia taka, zoezi hili linakisi juhudi za usimamizi wa taka, kwa kuhakikisha mazingira yanabaki safi na salama kwa afya ya jamii.

Uchafu umetupwa ovyo pembeni ya ukuta katika sehemu isiyoruhusiwa hali inayoashiria uzembe wa usimamizi wa taka na hatari kwa afya na mazingira ya watu wanaoishi karibu, ikihitaji hatua za haraka kurekebisha hali hii.

Vyoo vya kisasa vya kubebeka vikiwa vimewekwa nje katika sehemu ya wazi yenye shughuli nyingi, vyoo hivi hutoa huduma muhimu kwa watu wenye maeneo yasiyo na miundombinu ya huduma ya maji taka, kama vile viwanja vya shughuli vya kijamii, masoko au maeneo ya ujenzi ni muhimu kwa kuhakikisha usafi wa mazingira kuzuia uchafuzi wa maji na kuimarisha afya ya umma kwa kupunguza magonjwa ya mlipuko.

Katika eneo kubwa la kutupa taka, magari ya mzigo yameleta taka mbalimbali, huku watu wakiwa wanazishusha na kuzitambua, na sura hii inaakisi utupaji wa taka katika mazingira mbalimbali, hasa katika maeneo ya mjini.

Gari la kusambaza maji safi lenye rangi ya bluu limeegeshwa likiwa tayari kuhudumia wakazi wa eneo hili; gari hili ni sehemu muhimu ya kuhakikisha upatikanaji wa maji safi na salama kwa jamii hasa kwenye maeneo yenye changamoto za miundombinu ya maji bomba; huduma hii husaidia kuongeza afya na ustawi wa wananchi.